Hii ni duka ya nguo za mtindo na urembo. Iko na nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Zingine zimewekwa juu ikining'inia kwa hanger na zingine zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Hii ni duka ya nguo za mitindo na urembo za kisasa. Vitu vimepangwa kwenye rafu iliyo na kioo. Zingine zimening'inizwa kwa hanger na zingine zimeanikwa. Kuna madagi na nguo za aina mbalimbali.

Hii ni soko ya nje ya nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti, tofauti. Zimepangwa kwa kuning'inia kwa hanger na zingine zimetandikwa kwa meza, ili kupatia kila mtu nafasi ya kuona na kuchagua.

Hii ni duka la nguo la urembo, iko na nguo za aina tofauti tofauti na hata mifuko. Iko na miwani ya kuvaliwa kama urembo, una mwigo ambao umevalishwa nguo na kuna picha za watu ambazo zimewekwa kwa rafu.

Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo wa kisasa. Mahala hapa pametengwa maalum kuonyesha viatu ambavyo wanauza, za aina mbalimbali, na rangi mbalimbali zimepangwa kwa rafu zote vizuri.

Hii duka ya urembo na nguo za mtindo. Iko na vitu vya aina mbalimbali vikiwemo vibeti, viatu, shanga na vinginevyo. Kuna mwigo ambao umevalishwa nguo za kike na umerembeshwa sana, umevalishwa miwani hata na kofia.

Hii ni duka za nguo ya mitindo ya aina tofauti tofauti. Zingine zimeweka kwenye hanger zikininginia, zingine zimekunjwa vizuri kwa rafa. Zimewekwa kulingana na rangi yake.

Hii ni duka la kuuza manguo tofauti tofauti, kuna nguo ambazo zimeekwa kwenye rafu na zingine zimening'inia kwa hanger .Viatu vimewekelewa mezani vya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti.

Hii ni duka la nguo za mtindo. Zimevalishwa kwa miugo na kupangwa kwa utaratibu mkubwa. Ni za rangi tofautitofauti. Nyuma yake kuna picha ya watu ambayo imebandikwa.

Hii ni duka la nguo za mtindo na urembo. Kuna nguo aina tofauti tofauti ambazo zimewekwa hapa. Zingine zimening'inizwa kwa hanger na zingine zimekunjwa vizuri kwa rafu.

Hii ni duka la nguo na urembo. Ziko na vitu tofauti, tofauti. Kuna ushanga na vipuli ambavyo vinauzwa, vibeti vidogo vya kuweka pesa. Kuna zingine ambazo zimewekwa chini, muigo umevalishwa nguo, miwani na kofia.

Hii ni duka ya kuuza nguo za mtindo. Ikona nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti toofauti. Zimepangwa kwa kuning'inizwa na hanger . Zingine ziko kwenye rafu.

Hii ni duka la nguo za urembo na mtindo wa kisasa. Ziko za rangi mbalimbali. Zimepangwa kwa rafu na zingine zinaning'inia. Ni za aina tofauti tofauti.

Hii ni duka la viatu za aina mbalimbali. Vimepangwa kwa kuning'inia na zingine zimewekwa chini. Ni za rangi tofauti tofauti na ni za umri tofauti.

Hii ni duka ya nguo na urembo, ikona mifuko ambayo imepangwa kwenye rafu vizuri sana na nguo zimening'inia kwenye hang'a vizuri na kumewachwa njia katikati ya kupita ili kujiangalilia.

Hii ni soko ya nguo za mtindo iko na nguo tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwa kuninginia kuna watu ambao wamekuja kuangalia wengine wananunua wengine wanajipima kuna askari ambaye analinda.

Hii ni duka kubwa, la kuuza nguo za mitindo. Kuna nguo ambazo zimening'inizwa zikiwa na shati ndani na koti, zingine zimening'inia zikiwa peke yake. Zimepangwa kwa utaratibu mkubwa na ziko na rangi tofauti tofauti.

Hili ni duka la nguo za mtindo. Iko na nguo za aina tofauti tofauti, ikiwemo za wanawake na hata za wanaume. Linauza mifuko ya wanawake na hata viatu.

Hii ni duka la nguo za mtindo. Iko na nguo tofauti tofauti ambazo ziko na rangi tofauti tofauti. Iko hata na vibeti vya wanawake ambavyo vimewekwa kwenye rafu.

Hii ni duka la nguo za mtindo. Imepangwa nguo kwa utaratibu mkubwa sana. Ziko za rangi mbalimbali na aina mbalimbali. Nyingi ni nguo za kiume.

Hii ni duka la nguo za mtindo. Iko na nguo tofauti tofauti za aina mbalimbali. Ziko na rangi tofauti tofauti . Zimepangwa kwenye rafu vizuri sana na zingine zinaning'inia kwa hanger .

Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo wa kisasa. Iko na nguo za aina mbalimbali ambazo zimevalishwa muigo. Ziko na rangi tofauti, tofauti. Zinavutia kwa umbali jinsi ambavyo vimepangwa.

Hii ni duka ya nguo za mitindo, zimepangwa kwa rafu na zingine zimeanikwa. Ziko na rangi mbalimbali. Pia kuna mifuko ya wanawake ambayo iko na rangi mbalimbali.

Hii ni duka la nguo za mtindo. Iko na bidhaa mbalimbali ikiwemo kofia, imepangwa vizuri sana kwa utaratibu. Rangi ni mingi ambazo zinavutia mtu.

Hii ni duka za nguo za mtindo. Iko na nguo tofauti tofauti. Zingine zimeanikwa juu na zingine ziko chini. Nyuma yake kunaonekana kuna ghorofa. Zingine zimewekwa karibu sana.

Hii ni duka ya nguo za mtindo, zimevalishwa kwa wanaserere. Ziko na rangi tofauti tofauti, na pia ni za aina tofauti tofauti. Zingine ni mrefu na zingine ni fupi.

Hii ni soko ya kuuza magari, ikona magari ya kifahari ya aina mbali mbali na rangi tofauti. Kuna bango kubwa ambalo limewekwa la kuonyesha majumba na miti.

Hili ni gari za kifahari ambazo zimeegeeshwa katika soko la kuuzia iliyopandwa nyasi ya kisasa na kukatwa vizuri sana. Iko miti ambayo inamea ikiwa kando. Magari ni ya rangi tofauti na aina tofauti tofauti.

Hii ni soko ya magari. Magari ya kifahari yameegeshwa hapa ya aina mbali mbali na rangi tofauti. Walinzi wamevalia sare zinafana . Mteja amesimama kando akizitazama kujua ni ipi itakayo mpendeza.

Haya ni magari ya kifahari ambayo yameegeshwa kwenye soko ya magari, yako pahali ambapo pako na nyasi na miti mingi ambayo imepandwa. Watu wako ambao wanatembea tembea huku wakiangalia magari.

Hili ni gari la kifahari la rangi nyeusi. Liko katika soko la kuuzia magari. Imezingirwa na ua la chuma pasiwe na mtu wa kuingia ndani. Sakafu yake imekorogwa vizuri.

Hii ni gari ya kifahari ambayo imeegeshwa katika soko ya kuegesha magari. Ni ya rangi nyeusi. Karibu nayo kuna gari ambayo imeegeshwa pia ya rangi nyekundu. Kando kuna nyumba ambayo imejengwa na miti inaonekana.

Hii ni gari kubwa ilioko katika soko la kuuzia magari. Imefunguliwa milango yote ili ionekane ilivyo ndani. Kuna mtu ambaye amesimama huku akiifungua na kuitazama.

Hizi ni gari za kifahari ambazo ziko katika soko ya kuuzia magari. Ni za rangi tofauti tofauti na aina tofauti. Ziko pahala ambako pakona nyasi. Kando yake kukona miti ambayo imepandwa.

Haya ni magari ambayo yako kwenye soko ya rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti na watu ambao wako ndani wengine wamesimama nje huku wakiyatazama haya magari. Miti mikubwa iko mbele. Imeegeshwa karibu na nyasi.

Hii ni gari ya kifahari iko katika soko ya kuuzia magari. Kuna magari ya aina mbalimbali ambayo imeegeshwa hapa, ni ya rangi ya kijivu. Kando kuna majumba kubwa.

Hili ni gari la kifahari la rangi ya kijivu, liko katika soko ya magari. Nyuma yake kuna miti ambayo ni mikubwa na majumba makubwa yakionekana kwa umbali. Mataa yake ni ya kuvutia sana.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeupe, iko katika soko ya kuuzia magari, imeegeshwa kando, imewekwa ua la mawe ili mtu asiingie. Nyuma iko miti mikubwa.

Hizi ni gari za kifahari ambazo zimeegeshwa katika soko za kuuzia magari, za aina tofauti tofauti, zimepangwa kwa utaratibu mkubwa, zimewekewa ua la mawe ili mtu asiingie kama sio kwa mlango, kando kuna majumba makubwa yaliyozingira.

Hii ni soko ya magari. Magari ya kifahari yameegeshwa hapa ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Yamepangwa kwa ustaarabu mzuri huku akiacha njia katikati ili kuwezesha watu wanaotaka kujionea kupita.

Hii ni gari ya kifahari iliyoegeshwa katika soko la kuuzia magari, limewekwa likiwa peke yake. Kando yake kuna ua la mawe ambalo limezingira, liko karibu na nyasi iliyopandwa kwa wingi.

Hii ni soko ya kuuzia magari ambayo imejengwa kwa mtindo wa kisasa. Imewekwa paa na sakafu pia imetengezwa vizuri. Iko na magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti.

Hii ni gari ya kifahari ambayo imeegeshwa katika soko ya magari. Limezingirwa na ua la chuma. Sakafu yake ni safi sana.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi ya samawati iliyoegeshwa katika kituo cha kuuzia magari ambacho kimejengwa vizuri sana, paa yake ni ya rangi ya samawati.

Hii ni gari ya kifahari. Imewekwa katika soko la kuuzia magari. Ni la rangi nyeusi. Liko karibu na nyasi. Limezingirwa na miti mikubwa pande ya nyuma.

Hii ni gari ya kifahari, aina ya matatu, ni ya rangi nyeupe, iko kwa soko. Imeegeshwa kando ya barabara, karibu na mwanga mkubwa.

Hii ni soko ya kifahari ya kuuza magari imejengwa jumba kubwa na magari aina ya matatu yanauzwa hapa. Yamengoja kumalizwa kutengenezawa ile yaweze kuuzwa.

Hii ni gari ya kifahari iliyoegeshwa katika soko la kuuzia magari. Ni ya rangi ya kijivu. Iko katika jumba kubwa ambayo inauziwa magari.

Haya ni magari ya kifahari yaliyo egeshwa katika soko la kuuzia magari ambayo iko na sakafu safi sana. Imepangwa kwa mpangilio mzuri sana wa hali ya juu. Ni ya rangi tofauti tofauti.

Hii ni soko ya kuuzia magari ya kifahari. Hapa kuna gari ambayo ni ya kifahari kubwa sana. Watu wamesimama watatu wakiangalia na kujadilia jinsi ambavyo imejengwa.

Hii ni soko ya kifahari ambayo imejengwa vizuri sana kwa mtindo la kisasa. Paa limejengwa na mataa ambayo yako mazuri. Sakafu pia imenyooshwa vizuri sana. Mwangaza unatokea kwa dirisha. Magari ya kifahari ndio yaliyoegeshwa hapa.

Hii ni gari aina ya matatu ya kifahari, ni ya rangi nyeupe; iko katika soko ya kuuzia magari. Kando yake iko nyumba ya ghorofa, nyaya za stima zinaonekana zimepita juu yake.

Hii ni gari ambayo imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Liko katikati mwa barabara. Kando kuna manyumba ya kifahari na miti ambayo imepandwa. Pande mwingine pia kuna miti ambayo imepandwa. Barabara ni ya mchanga.

Hii ni magari ya kifahari yaliyoegeshwa katika soko la kuuzia magari. Ni la rangi nyeupe, aina tofauti tofauti. Nyuma yake kuna jumba kubwa ambayo imejengwa.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeupe imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Nyuma yake kuna hema na miti mikubwa. Mbele kuna nyasi ambayo imepandwa.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi ya samawati imeegeshwa katika soko la magari. Kando yake kuna nyumba kubwa na mti ambao umepandwa. Mbele kuna nyasi.

Hii ni soko ya kuuzia magari ya kifahari ambayo yamepangwa hapa ya rangi tofauti tofauti. Watu wawili wamesimama mbele wakijadiliana kuhusu gari fulani. Mmoja amevalia miwani na ameshika bahasha mkononi.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi ya samawati. Limeegeshwa katika soko ya kuuzia magari. Nyuma yake kuna mjengo ambao umejengwa na ua la mabati.

Hii ni soko ya magari ambayo iko nje. Kuna watu watatu ambao wamesimama wakitazama simu ya rununu. Kando kuna gari ambayo imeegeshwa.

Hii ni gari ya kifahari ambayo imeegeshwa katika soko la kuuzia magari; ni ya rangi ya kijivu. Nyuma yake kuna kituo cha kuuzia mafuta ya gari, na magari mengine ya rangi tofauti, tofauti.

Hii ni soko ya magari. Magari ya kifahari yameegeshwa hapa ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Kuna nyumba kubwa ambayo imejengwa kando inaonekana .

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeusi na iko katika soko la kuuzia magari. Nyuma ni nyumba kubwa ambayo imejengwa. Kando ni ua la mawe na la chuma.

Hii ni gari ambayo imeegeshwa katika soko ya magari. Iko na rangi nyeusi ambayo inametameta. Kando yake kuna kituo cha kuweka mafuta na jumba kubwa. Sakafu ni safi sana ambayo imewekwa.

Hii ni gari ya kifahari, ambayo iko katika soko ya kuuzia magari. Imefunguliwa milango yote, ili liweze kuonekana ndani na nje ilivyo, mtu akinunua awe akijua vile ilivyo yote.

Hii ni gari ya kifahari aina na matatu, ni ya rangi nyeupe; imewekwa katika soko ya kuuza magari. Juu yake kuna paa ambalo limetengenezwa vizuri sana. Sakafu yake ni safi mahali ambako imewekwa.

Hizi ni gari za kifahari ambazo zimeegeshwa katika soko la kuegesha magari. Ni za rangi tofautitofauti na aina tofautitofauti. Zimepangwa kwa utaratibu mkubwa sana na zinaonekana zinavutia macho kwa umbali.

Hii ni soko ya magari. Kuna magari ambayo yameegeshwa hapa ya kifahari ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wamekuja kujionea. Muuzaji yuko kando akiwaonyesha.

Hii ni soko ya magari ambayo yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Iko na sakafu safi sana. Madirisha ni ya vioo ambayo inaonyeshana vizuri sana. Mbele kuna gari moja ambayo imeegeshwa, nyuma yake kuna mti.

Hii ni soko la magari ambayo imejengwa kwa njia ya kisasa. Ni jumba kubwa ambayo iko na taa za juu na sakafu iliyo safi sana. Limeegesha gari la kifahari ambalo lina rangi nyeusi.

Hii ni gari la kifahari la rangi nyeupe. Limeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Mahala ambako imewekwa ni pasafi sana. Nyuma yake kuna jumba kubwa na hata kuna miti ambayo imepandwa.

Hizi ni gari za kifahari ambazo zimeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Kando yake kuna miti. Gari moja ni la rangi nyeusi na nyingine rangi ya kijivu.

Hii ni soko ya magari ambapo imejengwa nyumba kubwa sana. Ndani kuna magari ya kifahari ambayo yameegeshwa tayari yauzwe. Yamepangwa kwa utaratibu mkubwa, rangi mbali mbali na hata aina yake. Ndani kuna watu ambao wanatembea na wengine wamesimama.

Hizi ni gari za kifahari, za aina mbalimbali. Zimepakwa rangi tofauti tofauti. Zimewekwa namba kila moja. Ziko katika soko ya kuuzia magari. Kando yake kuna mjengo ambao umejengwa.

Hii ni gari la kifahari ambayo imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Ni ya rangi ya manjano. Kando yake kuna miti mikubwa. Mbele kuna nyasi.

Hii ni soko ya magari. Iko na magari ya kifahari ambayo yameegezwa hapa. Kuna miti za aina mbalimbali. Kuna watu ambao wamesimama wakiangalia magari.

Hii ni gari iko na miguu mitatu. Imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Juu na kando yake kuna miti ambayo imefunika pande yake zingine. Mbele yake kuna nyasi.

Hii ni gari ya kifahari iliogeshwa katika soko ya kuuzia magari. Ina rangi ya kijivu. Nyuma kuna jumba ambalo limejengwa, kando kuna ua. Mahali ambako imeegeshwa ni pasafi sana.

Hii ni gari la kifahari . Iko na rangi ya kijivu. Imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Mbele yake kuna watu ambao wamesimama. Kando kuna miti mikubwa.

Hii ni soko ya magari ambayo imejengwa kwa mjengo mkubwa sana, ndani kuna magari ya kifahari ambayo yameegeshwa, kuna watu ambao wanajiangalilia hizi gari wakitaka kununua.

Hii ni gari la kifahari limeegeshwa katika soko la magari. Ni la rangi nyeupe kando yake kuna magari mengine na hata jumba kubwa mbele pia kuna magari ambayo yameegeshwa.

Hii ni gari ya kifahari ambayo imeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Kando yake kuna miti ambayo imepandwa na ni kubwa sana na pia nyaya ya stima ambazo zimepita.

Hii ni gari ya kifahari ambayo iko katika soko maalum ya kuuzia magari, ni ya rangi nyeupe, imeegeshwa mahala ambapo pamefunikwa na paa la mawe.

Hii ni gari ya kifahari aina ya matatu. Imewekwa katika soko ya kuuzia magari. Pahali ambako imeegeshwa ni pasafi sana. Kando yake kuna miti. Kuna nyaya za stima ambazo zimepita.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeupe. Iko katika soko la kuuzia magari. Kando yake kuna jumba kubwa hata na miti ambayo imepandwa.

Hii ni gari la kifahari ya rangi nyeupe. Limeegeshwa katika soko la kuuzia magari. Nyuma yake kuna ua ambalo ni la chuma. Pande nyingine kuna gari ambayo imeegezwa pia.

Hili ni jumba kubwa ambayo iko na soko ya kuuza magari. Magari ya kifahari yameegezwa hapa. Mbele kuna watu wawili ambao wamesalimiana.

Hii ni soko ya magari, iko na gari mingi za kifahari ambazo ziko na rangi tofauti tofauti. Nyuma yake kuna ua la mabati, ambalo limewekwa kuzuilia mtu kuingia. Chini kumewekwa lami.

Haya ni magari ya kifahari ambayo yameegeshwa katika soko la magari. Yako na rangi tofauti tofauti, yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Yanaonekana yakiwa mengi sana.

Hizi ni gari za kifahari ambazo zimeegezwa katika soko ya kuuzia magari. Kando yake kuna mti mkubwa, na pia kuna nyumba za kifahari.

Hili ni gari la rangi nyeupe ambayo inaweza ikabeba abiria wengi. Imeegeshwa katika kituo cha kuuzia magari. Kando yake kuna miti ambayo imepandwa kwa utaratibu.

Gari hili limebeba gari zingine ambazo ni ndogo ikisafirisha kwenda pahala pengine ili ziweze kuuzwa. Kazi yake huwa inabeba gari ndogo ndogo ndiposa izisafirishe ziuzwe.

Magari haya ya aina mbalimbali yameegeshwa katika kituo hiki cha kuuzia magari. Pia kuna miti ambayo inaonekana kando na nyasi ambayo imepandwa. Kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi.

Hili ni soko la mazao ya shamba ambayo tunatumia kula manyumbani mwetu. Limepangwa vizuri sana, kila kitu pahali pake. Liko na sakafu iliyo safi sana. Kuna nafasi zingine juu ya vitu vingine pia.

Hii na mazao ya shamba aina ya malenge, yamechanganyika kubwa na ndogo, ni ya rangi tofauti tofauti na hata kipimo tofauti tofauti.

Hii ni soko la vinyango na nguo za kiasili ya kiafrika. Vitu zimetandikwa chini na zingine zimening'inizwa juu na hanger . Zingine zimewekwa kando kulingana na mfano wake.

Hii ni duka ya nguo za kiasili ya kiafrika, vitenge. Vikona rangi tofauti tofauti na maua mbalimbali. Vimepangwa kwenye rafu na zingine zimening'inia.

Hii ni soko ya nje iko na watu wengi sana, watu wametanfika bidhaa zao chini za kuuza, wengine wamekuja kununua, wengine wamekuja kutafta vitu mbalimbali za kuuza na hata kutumia.

Hii ni soko ya mazao ya shamba, imepangwa vizuri sana, inavutia, ikona nyanya, pilipili hoho, dhania, karoti, vitunguu, matunda ya aina mbalimbali.

Hii ni soko ya viatu aina ya tampali. Vimetengezwa kutumia ngozi ya wanyama. Zimepangwa vizuri sana kwa utaratibu. Kuna mtu ambaye amesimama kando akiziangalia. Chini pia kuna vitu ambavyo vimewekwa.

Hii ni soko ya nguo, inauza nguo za mitumba. Zingine zimewekwa juu ya meza na zingine zimening'inia juu na hanger .Kuna watu ambao wanapita katikati na wengine wamesimama.

Hii ni soko ya ndani ya mazao ya shamba. Iko na vitu za aina mbalimbali ikiwemo hoho, biriganya, karoti, viazi, na vitu zingine. Zimewekwa kwa kreti na zingine zimewekwa kwa gunia. Viazi zimewekwa kwa vyombo vya kupimia.

Hili ni soko la nje. Watu wanatandika vitu chini wanauza vitu tofauti tofauti zikiwemo michongo na ushanga, bangili na hata mishipi. Wengine wamejifunika kwa mwavuli na wengine hawajajifunika. Kando kuna miti mikubwa na majumba yanaonekana kwa umbali.

Hii ni soko ya nje. Iko na vitu vya aina tofauti tofauti ambavyo vimetengenezwa na mabati. Kuna masanduku, sufuria, jiko, karai ya kupikia mandazi na vitu vingine vingi. Nyuma yake kuna nyumba ambazo ziko na kuna miti mikubwa ya kiasili.

Hii ni soko ya nje ya bidhaa za mazao za shamba. Watu wanatandika bidhaa zao chini . Lori zipo imefunikwa. Nyumba kubwa imekaribia soko hili. Watu wanatembea wakijaribu kununua na wengine wamesimama . Wauzaji wameketi chini.

Hii ni soko ya nje. Katikati kuna mkokoteni ambayo imeegeshwa na magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa pia. Kando kuna vibanda vya vitu mbali mbali na wauzaji. Nyuma yake kuna jumba kubwa na mti.

Hii ni duka la vinyango ikona vitu tofauti tofauti vikiwemo vibeti, kofia na ata picha za kuweka kwenye kuta za nyumba za kurembesha.

Hii ni soko ya nje ambayo iko na wachukuzi wengi. Mbele kuna maji ambayo yametapakaa . Ma ndizi yanaonekana yakiuzwa kwa wingi na mazao mengine ya shamba tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameketi chini na wengine wamesimama , wengine wamejifunikia mwavuli, wengine hawajajivunikia chochote.

Hii ni soko ya tikitimaji, imepangwa vizuri sana. Zingine zimekatwa zinaonekana rembo na zingine ziko nzima. Nyuma yake kuna mtu ambaye amesimama. Kando kuna watu ambao wamejifunika na mwavuli. Pia kuna lori kubwa.

Hii ni soko ya nje. Wauzaji wametandika magunia na kuweka bidhaa zao juu. Wengi wanauza nyanya. Mbele kuna sanduku ambayo haijawekwa chochote. Sakafu iko na maji mengi na taka ambazo zimemwagwa chini.

Hii ni kibanda ya kuuzia shanga. Mbele kuna kibao ambacho kimeanikwa shanga mingi. Kwa meza kuna shanga ambazo zimewekwa na hata kuna kikombe pia. Juu kuna shanga ambazo zimeanikwa. Kuna makaratasi ya mifuko pia pale juu. Kando kuna mtu ambaye amesimama. Chini ya meza kuna mfuko ambao unaning'inia.

Hii ni soko ya maua. Vifaa na maua ya aina mbalimbali ambao yamewekwa kwenye ndoo. Kila mmoja iko na rangi tofauti tofauti, yanavutia kwa umbali.

Hii ni soko ya kuuza ushanga ya aina tofauti tofauti. Zingine zimepangwa juu zikining'inia. Zingine zimeweka chini zimetandikiwa gunia. Kuna kiti cha kukalia kando na pia kuna leso.

Hii ni soko ya nje. Sehemu hii inauziwa mboga aina ya kabeji. Zimepangwa kwa magunia, zingine ziko chini na zingine ziko juu. Watu wamesimama ambao wanauza wengine wanatembea wengine wananunua.

Hii ni soko ya vitunguu. Lori imesimama hapa ambayo inauza vitunguu. Zimepangwa kwa gunia. Kando kuna mama ambaye amesimama. Amevalia kofia. Juu ya gari kuna watu ambao wako ndani pia.

Hii ni duka la vinyango, linauza vitu tofauti tofauti ikiwemo vinyango, vibeti vya wanawake, viatu ata na bidhaa za kurembesha nyumba.

Hii ni soko ya nguo na bidhaa mbalimbali . Iko na watu wengi ambao wanatembea huko ndani. Wengine wamebeba mizigo na wengine wamebeba watoto. Wengine wanaonekana kuchagua bidhaa.

Hii ni soko ya kisasa ya mazao kutoka kwa shamba. Mazao imepangwa vizuri kwa masanduku. Kuna watu wanatembelea huko ndani wakijiangalilia. Pia wauzaji wamekalisha bidhaa zao.

Hizi ni nyumba za kifahari ziliojengwa na mtindo wa kisasa za gorofa ziliojuu sana. Zimepakwa rangi inafanana kote, zikona paa inafanana za kukodisha na hata kuuza.

Hii ni jumba kubwa ya ghorofa iliyojengwa na mtindo wa kisasa. Iko na nyumba nyingi sana za kukodisha na hata kuuza. Zimepakwa rangi ambayo inafanana, zinavutia macho kwa umbali.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Imepakwa rangi ya kuvutia. Umewekwa ua la mawe ili mtu asiingie. Ni za kuuza pamoja na kukodisha.

Hii ni nyumba ya kifahari lililo jengwa na mtindo wa kisasa na kibinfasi, iko katika shamba kubwa sana na taa yamewekwa inje kando iko miti mikubwa sana ambayo inaleta kivuli. Nyasi ime pandwa kwa utaratibu na.

Hiki ni kibao cha kuonyesha wamiliki wa manyumba ya kukodisha na hata kuuza. Wameweka nambari zao za simu vile ambavyo wataeza patikana, na majina yao pia.

Hii ni nyumba ya kukodisha ya ghorofa. Imewekwa paa la mabati juu. Limeandikwa jina. Kando kuna kichaka ambacho kinamea. Limewekwa ua la mawe. Kuna nyasi zimemea.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kisasa, zimepakwa rangi inafanana. Zimejengwa zikiwa zinafanana zote. Sakafu imetengenezwa vizuri sana. Kuna mimea ambayo imepandwa kando.

Hii ni nyumba ya kifahari. Imejengwa kwa mtindo wa kitambo. Iko na mimea ambayo imepandwa nyuma na miti ambayo imepandwa mbele. Iko na sehemu kubwa inaweza kuegeshwa magari.

Hii ni nyumba ya kibinafsi ya kifahari ambayo imejengwa kwa mtindo wa kisasa, iko katika shamba kubwa. Mbele kumepandwa nyasi kwa utaratibu mkubwa, iko na ghorofa ya juu, imewekwa ua la mawe, kando kuna nyumba zingine zinazojengwa.

Hii ni nyumba kubwa ambayo imejengwa na mtindo wa kisasa. Imepakwa rangi ya kijivu. Ni ya ghorofa na ni ya kukodisha. Iko na matanki mengi juu ya kuhifadhia maji. Imewekwa ua la mawe.

Hii ni nyumba ya kifahari imejengwa kwa mtindo wa kisasa, ni ya ghorofa, iko na nyumba nyingi za kukodisha. Juu kuna bango kubwa la kuonyesha wamiliki na nyumba ambazo ziko bei na hata nambari ya simu.

Hizi ni nyumba za ghorofa zinazojengwa pamoja, hazijamalizika kujengwa, zinaweza kaa wapangaji wengi. Kuna wafanya kazi ambao wanaendelea kujenga, kuna nyaya za stima ambazo zimepita juu.

Hizi ni nyumba za ghorofa ambazo zimejengwa kwa mtindo za kisasa za kifahari, zamaliziwa kwa ustaarabu mkubwa zimepakwa rangi ambayo inafanana. Mbele yake kumepandwa maua ya kuleta urembo mkubwa.

Hizi ni jumba za kifahari, zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Imewekwa ua la mabati. Nyuma yake kuna kielezo kikubwa cha kuonyesha wanaomiliki hizi manyumba na nambari zao za simu.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Zimepakwa rangi tofauti tofauti. Umewekwa ua la mawe. Kando kumeachwa nafasi kubwa sana isiyofanyiwa chochote.

Hili ni bango kubwa ambalo linaonyesha nyumba za kifahari maana ambako ziko na wamiliki na nambari za simu ili uweze kuwapata kwa urahisi, mahala na bei yake.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ni za ghorofa. Ziko pahala pamoja. Wamezingatia kutumia nafasi ilioko vizuri. Wameacha nafasi za magari kuegesha.

Hiki ni kibao cha tangazo cha kuonyesha wamiliki wa nyumba za kukodisha na za kuuza. Imeweka namba zao za simu, mahali ambako nyumba ziko na picha ya kitanda.

Hizi ni nyumba za kifahari, zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ziko na miti ambayo imepandwa ndani. Imewekwa ua la mawe. Kando kuna ua la seng'enge ambalo limezingira sehemu fulani ambayo inataka kujengwa.

Hizi ni nyumba tofauti za kifahari ambazo zimejengwa. Zimepakwa rangi tofauti. Zote ni za ghorofa. Ni za kukodisha. Kando yake kuna mti mkubwa ambao umepandwa.

Hii ni nyumba ambayo imejengwa ikiwa ya kukodisha. Ikona nyumba ya gorofa. Imepakwa rangi. Juu yake kuna paa la mabati. Imewekwa ua la mawe.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo ni ya kukodisha na ni ya ghorofa. Imewekwa ua la chuma. Mbele kuna maduka ambayo yamefunguliwa, yameegeshwa magari pia. Kando yake kuna miti ambayo imekatwa.

Hii ni jumba la kifahari ambayo imejengwa na mtindo wa kisasa ,ni ya ghorofa. Ikona nyumba mingi sana za kukodisha. Kuna miti ambayo imepandwa kando.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo imejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ni ya ghorofa na ni ya kukodisha. Kando kuna kibao cha kuonyesha mwenyewe ambao wamepewa kandarasi ya kukodisha na hata kuna nambari zao za simu ndiposa waweze kufikiwa.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo imejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ni ya ghorofa. Imepakwa rangi ya kuvutia kwa umbali. Imeandikwa jina. Kando yake kuna waya za stima ambazo zimepita.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo imejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ni ya ghorofa. Imepakwa rangi ya kuvutia. Pande zote mbili, kuna miti ambayo imepandwa kando.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa kwa mtindo wa kisasa mbele yake kumejengwa vizuri sana kando kumepandwa maua kuna kikingi cha stima

Hii ni nyumba ya ghorofa imemalizwa kujengwa. Imepakwa rangi, inakodishwa. Tayari kupata wateja, kando yake kuna waya ambazo zimepitaza stima na hata umeme.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo imejengwa ya kukodisha. Kando kuna kibao ambacho kinaonyesha wanaokodisha na jinsi ya kuwapata. Kuna nambari za simu.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo imejengwa na mtindo wa kisasa. Ni nyumba ya kukodisha na itabeba watu wengi. Juu kuna matangi ya kuhifadhia maji. Kando yake kuna miti ambayo imepandwa. Pia kuna nyumba ambayo ni ndogo, iko na rangi tofauti.

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zimejengwa hapa. Nyuma yake kuna matanki ya kuhifadhia maji, ambayo yamewekwa .Kando kuna mimea ya miti ya matunda ambayo inamea. Kuna mti mkubwa pia .

Hizi ni nyumba za kifahari ambazo zinajengwa na mtindo wa kisasa. Zimejengwa zikiwa mingi ili kuweza kubeba watu wengi ndani. Zimepakwa rangi ambayo inafanana kote.

Hizi ni nyumba ambazo zimejengwa ili ziweze kukodishwa kwa watu mbalimbali. Zimejengwa kwa ustaarabu mkubwa sana, chini yake kuna watu ambayo tayari wameweka kazi mbalimbali kama maduka na hata zahanati ndogo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kando kuonyeshana bidhaa ambazo zimetengenezwa na plastiki ambazo wako nazo. Zimepangwa kwa rafu kulingana na aina yake, na bei yake na matumizi yake. Mbele kuna watu ambao wamesimama wakiendelea kupanga.

Hii ni sehemu ya duka kubwa imetengwa maalum kuonyesha sabuni ambazo wanauza za aina mbalimbali. Imepangwa kwenye rafu kulingana na aina yake na bei yake, na hata matumizi yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa, iliyotengwa maalum kuonyesha aina ya vinywaji ambazo wako nazo. Zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mkubwa sana zikionyeshana kila moja na bei yake.

Hii ni duka kubwa wameetenga mahala maalumu pa kuonyesha bidhaa kadha wa kadha imepangwa kwenye rafu vizuri sana masabuni kando , mafuta ya kujipaka kando ,mafuta ya kupikia kando zote zimewekwa kwa rafu kwa utaratibu mkubwa sakafu yake ni safi sana.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inaonyesha baiskeli ambazo wako nazo ziko za rangi tofauti, tofauti na aina mbali mbali bei ni tofauti pia.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa maalum kuonyeshana bidhaa mbalimbali. Hapa kuna mafuta ya aina mbalimbali ambayo imepangwa kwenye rafu kulingana na mafuta na bei yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ilio tengwa, kuonyesha vinywaji vya aina mbali mbali. Kando kuna mafuta ya kujipaka ambayo imepangwa kwenye rafu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa maalum kuonyeshana mpira na baskeli za aina mbalimbali. Kando kuna viti vya plastiki, mbele kuna watu ambao wamesimama. Sakafu yake ni safi sana. Iko na kikapu ambacho kimewekwa chini.

Hili ni duka kubwa linauza bidhaa tofauti tofauti. Mle ndani kuna watu ambao wanaingia wakitaka kununua na wengine pia wanaonekana kumaliza biashara zao na wanataka kutoka nje.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Hapa mbele kuna vikapu vya kusaidia wateja wanapokuja kununua mahala pa kuweka. Ndani kuna mtu ambaye anatembea tembea.

Hili ni duka la kuuza vitu vya kukula kadha wa kadha. Imo na vitu ambavyo vimetolewa shambani bila kufanywa kitu kingine chochote ila tu kufungwa. Imo na vitu zingine ambavyo vinatumika na kusiagwa zimewekwa kwenye chupa.

Hili ni duka linauza vitu kadhaa wa kadhaa. Ndani yake kuna watu ambao wanazunguka wakinunua bidhaa ambazo wanataka. Kunao ambao ni wadogo na wengine ni wakubwa.